Ubao moja umeandikwa tarehe na sauti zote kuanzia a mpaka z. Inaonyesha somo linaloendelea darasani ambapo wanafunzi wanafundishwa matamshi au herufi za kiswahili.

Mlemavu mmoja aliye na mguu mmoja anaonekana akiendesha baiskeli kwa kushiriki michezo ya watu wenye ulemavu. Amevalia nguo za michezo pia ana kinga kichwani.

Mahali hapa panaonekana kuwa ni eneo lililoaminika kwa watoto wadogo. Huenda ni shule ya awali au eneo la kujiburudisha kama uwanja wa michezo wa watoto. Mazingiria yanaonyesha usalama na usafi mwingi.

Tanki kubwa ambalo limewekelewa juu ya sakafu kwa kuinuliwa labda kwa kutumia chuma pia mawe. Tanki hilo linaweza kuwa la kuhifadhi maji. Pia kuna ishara ya mahali watu wanakaa kwa kujikinga kwa moto iwapo itatokea.

Jengo moja laonekana ambayo inaaminika kua kanisa. Yaonekana kua na vifaa vya kuchezewa na watoto ama hata na watu wakubwa nje yake.

Wakimbizaji wawili wanaonekana wakiwa hali tofauti . Moja anaonekana na macho wazi akitazama mbele, huku mwingine akiwa ameshikilia mwenzake na macho yake yamefunikwa.

Mkenya mmoja anayeitwa Samson anashiriki katika mchezo wa riadha, hasa wa kuruka. Anaonekana akiwa makini na mwenye bidii katika tukio la michezo.

Huu ni mtihani wa watoto ambao umesahihishwa ,unaonyesha michoro wa wanyama fulani, chini yake, mtihani huu una maswali ya hesabu ya kuongeza na kutoa.

Mazingira haya ni ya darasa shuleni ambapo tunaona meza ya wanafuzi wengi. Pia tunaona cheti kwenye ubao kuonyesha wanafuzi wanatumia. Sakafu ya darasa hilo ni safi.

Wakimbiaji wanaonekana wakikimbia uwanjani, wakishiriki mashindano ya Olimpiki. Mmoja wao anaitwa Kimani, ambaye amevalia sare zilizo na rangi na bendera ya Kenya. Anaonekana kuwa mwongoni wa washindani wakuu.

Tarakilishi iko juu ya meza, ikiwa pamoja na kibodi na kipanya chake. Vifaa hivyo vimepangwa kwa mpangilio, vikionyesha mazingira ya kazi.

Jengo la gorofa linaonekana likiwa limezungukwa na maua ya kijani kibichi. Mandhari hiyo inaonesha mpangilio mzuri, kwani hata ina ua lililomea kando yake.

Mtu mmoja anaonekana akiwa amevalia rasmi. Amevalia tagi yake shingoni. Huku kwa ukuta kumeandikwa ni kama kutakuwa na mkutano wa kushughulikia watoto wenye ulemavu tofauti.

Mtu mmoja ninaye amini ni mwanamke anaonekana kushiriki mchezo wa kupiga maji. Ana shanga iliyo na rangi za bendera ya Kenya mkononi mwake.

Mtu aliyevalia sare iliyoandikwa Kenya ameketi kwenye kiti cha gurudumu ameshikilia kibao ilionyesha kuwa amefuzu kushiriki mashindano ya olimpiki ya watu wenye ulemavu.

Mlango wa darasa la gredi moja chaa umeandikwa jina la mwalimu Agnes na chini yake maandishi karibu. Hali inaonesha mazingira yenye ukarimu, upendo na utayari ya kuwahudumia wanafunzi.

Nakala ya mafunzo ya CBC kwa gredi ya pili, inaonekana ikiuzwa na mtu mmoja. Kwenye jadala, kuna michoro mbali mbali ya kuvutia, labda wanafunzi au vifaa vya kujifunza.

Jengo kubwa linaloonekana. Linaonekana kuwa la hadhi, likiwa na kiti cha rangi nyeupe karibu nalo ishara ya utulivu au mapumziko. Uwanja wakijani na uliosafiwa vizuri, unongeza mvuto wa mahali hapo.

Mwanariadha huyu anaonekana akiwa katika hali ya mazoezi au michezo ya kukimbia uku akiwa amevalia nguo ya michezo ilioandikwa Kenya na kuchorwa bendera ya Kenya. Anaitwa Wesley Kimeli Sang.

Taasisi inayo ngazi zinazoelekea juu. Ikiwa na mazingira yaliyozungukwa na mauwa ya kijani. Mandhari inaonekana ya kuvutia, enye utulivu na inayo changia haiba ya taasisi katika kisomi.

Mwanamke mmoja aliyevalia mavazi ya michezo, yenye bendera ya Kenya. Anaonekana akifanya mazoezi ndani ya jimu. Anaonyesha uzalendo na kujitolea kwake.

Mwanamke aitwaye Hellen, mwenye changamoto ya uti wa mgongo, anaadhimisha siku yake ya kuzaliwa. Licha ya hali yake anashiriki mchezo wa Power Lifting . Akionyesha nguvu, ujasiri na ari ya kushinda vizingiti maishani.

Lango hili la mbao limeandikwa ambapo tunapewa maelezo na onyo kuwa wanafuzi hawaruhusiwi kutoka kwenye hili lango.

Humu ni darasani ambapo ubao imeandikwa, Pembeni Kuna kibakuli cha takataka pamoja na brashi ya kuoshea darasa, Hii inaonyesha kuwa mazingira ya darasa yanatunzwa na kuwekwa safi.

Gari ya gurudumu limeegeshwa kando huku mtu moja akionekana kuendesha mashine iliyoandikwa Wintech. Mazingira yanaashiria shughuli maalum, huenda ni za uokoaji, ujenzi au kusafisha mandhari ya mafuriko.

Kompyuta pamoja na kibodi yake viko juu ya meza vikiwa vimepangwa kwa mpangilio unaonyesha matumizi ya kikazi ama mwanafuzi anatumia kusoma.

Wanaume wawili wanaendesha baiskeli wakiwa wamevalia mavazi yenye maandishi ya Kenya. Kila mmoja amevalia helmet kwa usalama wakionekana katika harakati za michezo au mazoezi pamoja.

Taasisi rasmi inaonekana ikiwa na mti ya bendera, ishara ya mamlaka wa kitaifa. Eneo la mbele limepambwa na nyasi za kijani kibichi, zinazoonyesha usafi na utunzaji mzuri wa mazingira.

Ndani ya darasa, kuta zimepampwa kwa maandishi ya miezi ya mwaka na herufi mbali mbali. Zikisaidia wanafunzi kujifunza kuona. Ubao pia umeandikwa, kuonyesha kuwa wanafunzi wanajiandaa kwa somo fulani.

Watu wawaili wanaonekana wakiwa kwenye zoezi. Mmoja ameshikilia kifaa hicho, na mwengine anaonekana akiupiga akiwa amekalia kiti cha gurudumu

Mazingira ni ya darasani ambapo ukuta umeandikwa miezi ya Aprili na Mei . Ubao wa darasa unaonyesha tarehe ya siku hio pamoja na swali la somo. Likionyesha kuwa somo linaemdelea na wanafunzi wanahimizwa kufuatilia.

Mlemavu huyu anaonekana akiwa na chuma cha kujishikilia uku pia kwenye mguu wake ana chuma. Amevalia nguo ya michezo kuonekana anashiriki katika michezo ya Kenya.

Kwa mlango kumeandikwa maabara ya kimea na chini yake maabara ya biyologia. Hii inaonyesha kuwa mlango huo unaelekeza kwenye maabara mbili za masomo ya sayansi.

Wanawake hawa wanaonekana kukalia kwenye magari ya gurudumu huku shati zao zikiwa zimeandikwa Kenya kuonyesha uzalendo na labda kushiriki kwa michezo.

Mtu mmoja anaendesha kifaa kinacho husiana na maji, uenda ni mashine ya kusukuma au kusafisha maji. Inaashiria matumizi ya teknolojia katika shughuli ya maji au kilimo.

Meza ina kompyuta mbili, kila moja ikiwa na kibodi na kipanya chake. Pembeni kuna vitabu hali inayoonyesha mazingira ya kazi au kujifunzia yaliyo na mpangilio mzuri.

Watu ni wengi kwenye uwanja huu. Inaonekana kua kuna mchezo unaoendelea. Tunaona washiriki wawili ambao ni wakenya, mmoja wao ni Kimani na msaidizi wake kando yake amemshikilia mkono.

Watu wamesimama uku wengine wakiwa wameketi kwenye kiti cha gurudumu. Mwanamke mmoja aliyeketi anaonekana kushikilia bendera ya Kenya kwa fahari.

Huu ni uwanja ulio na vifaa vingi vya kuchezea kama ule wa mchezo wa kikapu, tunaona mwanamke mmoja kwenye kiti cha magurudumu akiurusha ule mkuki akiwa amevalia nguo ya michezo.

Ndani ya darasa kuta imeandikwa siku zote za wiki, jumatatu hadi jumapili, hii inaonyesha mazingira ya kujifunza ambapo wanafunzi wanafundishwa mpangilio wa siku kwa njia ya kuona na kukumbuka kwa urahisi.

Tunaona bendera hizi zimeanikwa kwa ukuta huu ulio wekwa mwangaza na kupambwa. Tunaona sikio limechorwa kuonyesha kuwa ni kituo cha watu wasiosikia.

Huko ni darasani ambapo tunaona ukuta imeandikwa sauti fulani pia wameandika mwezi tatu za mwaka tunaona pia kwenye ubao kumeandikwa herufi tofauti.

Watu wenye ulemavu wanaonekana wakicheza mpria wa mguu, kila timu ikiwa imevalia sare ya rangi tofauti, kuonyesha kuna timu mbili zinazoshindana. Hii inaonyesha ushirikianaji wa watu wenye ulemavu katika michezo.

Mtu mmoja mwenye ulemavu anaonekana akiendesha kifaa kinachofanana na baiskeli. Anaonekana kuwa kwenye mashindano na wenzake wengine. Huenda hicho ndio kifaa anakitumia kutembea.